Mwanamke na mtoto wakiwa wamekaa kitandani ndani ya chandarua cha bluu. Mwanamke amevaa nguo nyeupe na sketi ya bluu huku mtoto amevaa nguo nyeupe. Kitanda kimefunikwa na shuka yenye miraba . Ndani ya chumba kuna vitu vingine kama vile kreti na maboksi. Chandarua kimefungwa vizuri kuwalinda dhidi ya mbu.

Mgonjwa amelala kitandani hospitalini. Ako na barakoa ya oksigeni usoni na kifaa kingine cha matibabu kimewekwa kwenye mkono wake. Wafanyikazi wawili wa afya wamevalia mavazi kamili ya kujikinga.

Muuguzi aliyevaa barakoa na sare nyeupe anamdunga sindano mgonjwa aliyevaa nguo zenye michoro na aliye na barakoa nyeupe usoni. Sindano inatolewa kwenye mkono wa juu. Hali inayoashiria tukio la chanjo au matibabu.

Mhudumu wa afya akiwa amevalia barakoa na sare ya kijani akitoa chanjo kwa mtu mwingine aliyeketi nyuma yao. Kuna watu wengine wawili wa kiume wamesimama wote pia wakiwa wamevaa barakoa.

Mfanyikazi wa kiafya amevalia sare nyeupe, anatayarisha kitu kwenye meza ya mbao. Kuna vyombo kadhaa ikiwemo vikombe na vifaa vya matibabu kama sindano. Chumba kina ukuta za rangi za waridi na kiti cheusi na kabati jeupe nyuma.

Tukio la nje kama usinduzi ama kampeni ya kiafya jinsi bango kubwa lililo mbele linaashiria, nyuma ya bango kuna kundi la watu wengine wakiwa wamevalia mguo za kitamaduni zenye rangi angavu, wamesimama kwenye eneo lenye udongo mwingi.

Wanawake watatu wamekaa nje. Mmoja amevaa barakoa. Anaonekana kuwa mtu mzima. Ameshikilia vichupi viwili vya michoro tofauti.

Gari jeupe la aina ya ambulensi likivuta trela kubwa nyeupe iliyobadilishwa kuwa kliniki ya rununu. Trela hii ina mistari ya buluu ya aina madirisha madogo. Zote mbili zimeegeshwa kwenye eneo la udongo mwekundu labda katikati ya eneo la vijijini ama kwa kambi. Nyuma kuna miti na anga inayoonekana kuwa na mawingu.

Watu watatu wamesimama mbele ya hema kubwa. Kwenye hema kuna mabango yenye maandishi na habari nyingine kuhusu mradi wa afya. Watu hawa waonekana kutabasamu na mazingira yaonyesha shughuli inayofanyika nje.

Lori kubwa nyeupe lililogeuzwa kuwa kituo cha matibabu kinachotembea, labda kitengo cha afya ya rununu. Lina alama ya msalaba wa bluu, mara nyingi inayohusishwa na huduma za kiafya. Inaashiria tukio au kampeni ya kutoa huduma za kiafya.

Shughuli ya kliniki ya mradi wa rununu. Watu wamekusanyika karibu na gari kubwa jeupe lililobadilishwa kuwa kliniki wakiwemo wanawake wawili na wanaume wawili ambao wanaonekana wakifanya mabadilishano fulani. Pembeni kuna watu wengine wakiwemo watoto wakifuatilia tukio.

Kliniki ya rununu inayowajibika kutoa huduma za kiafya za jamii. Lori jeupe lenye nembo ya Beyond Zero na msalaba wa bluu linafunguliwa na kuwa kliniki. Watu kadhaa wakiwemo wazee na wanawake wamesimama karibu na lori hilo, wengine waonekane wakipokea huduma na wengine kusubiria.

Kinywa cha mtu kilicho wazi kinaonekana kuwa kwa mazingira ya daktari wa meno. Kuna vifaa vyeupe vinashikilia mdomo. Meno ya juu na chini hayana meno kwa kuwa yamevunjika na yana mashimo.

Picha ya eksirei ya meno kwenye skrini ya kompyuta. Inaonyesha taya nzima ikiwa na meno na mizizi yake. Kidole cha mtu kinaonekana kikielekeza kwenye eneo fulani kwenye picha. Yaonekana kama daktari anayechunguza meno ya mgonjwa.

Meno ya mbele ya mtu yakiwa na mawili ya mbele yenye pengo katikati na pia na baadhi yamevunjika kidogo kwenye kingo zake. Inaashiria huduma za matibabu ya meno hasa zinazohusu ukarabati ya meno yaliyovunjika na matatizo mengine.

Kundi la wanafunzi watano wamevalia makoti meupe ya maabara na barakoa la blue wanafanya kazi kwenye meza. Katika mazingira ya kimaabara wanashughulikia vifaa mbalimbali ikiwemo vitu vidogo vidogo vya rangi ya waridi na zaana. Wanajifunza majaribio ya kisayansi.

Kinywa cha mtu kilichoko wazi. Meno ya juu ni meupe na masafi. Yale ya chini hayaonekani. Mikono miwili iliyovalia glavu za bluu inashikilia kinywa wazi na kifaa kidogo cha kusugulia.

Kinywa cha mtu alliyepigwa picha kwa ukaribu ana meno meupe na safi, yamepangwa vizuri. Midomo yake ni ya rangi nyeusi na kuna mshipa mweupe unaoonekana kwa pande wa kulia.

Kinywa cha mtu mwenye meno meupe na masafi yamepangiliwa vizuri kwa mdomo. Daktari wa meno amevaa glavu za buluu na anatumia kioo kidogo kukagua kinywa. Midomo ya mtu inaonekana kuwa na afya. Uso wake umejaa tabasamu kidogo.

Daktari wa meno anayemhudumia mgonjwa. Amevaa skrepu za blue , barakoa na kroksi nyeupe kwa mikono. Sehemu ya kifuani ya daktari ina beji yenye maandishi. Picha yaonyesha mazingira ya kliniki ya meno ikizingatia mchakato wa matibabu.

Daktari wa meno aliyevaa koti jeupe na barakoa ya kijani kibichi akimchunguza mgonjwa. Mgonjwa amelala kwenye kiti maalum cha meno akifungua mdomo wake. Daktari atumia vifaa vya meno kuchunguza.

Mikono miwili iliyovaa glavu za waridi ikishika vifaa vya meno Mkono mmoja unashika kioo kidogo cha meno na mwingine unashika kibano. Vimeelekezwa kuelekea katikati ya picha. Mandhari ya nyuma ni rangi ya buluu isiyo na kitu.

Kundi la wanaume wakiwa wamesimama mbele ya Lori ama kontena lenye bango. Bango hili lina maandishi na nembo za mashirika mbalimbali. Wanaume hawa wamepewa misaada pengine mifuko ya chakula ama mahitaji mengine iliyowekwa mbele yao.

Eneo lililoathiriwa na vibaya na mafuriko. Wanaume wawili wakiwa wamevaa sare zinazoashiria shirika la msaada. Wamesimama ndani ya maji machafu yanayowafika kwa magoti. Nyuma kuna jengo linaloonekana kama shule.

Kwa eneo hili kumekuwa na mafuriko ama poromoko wa ardhi kutokana na uharibifu wa hewa. Maji machafu yanatiririka katikati ya vifusi vingi vya nyumba ziilizobomo na mali zikaharimbika. Watu wawili wamevaa fulana za kuokoa maisha.

Wazimamoto watatu kwa laini ya mbele wamevaa sare kamili za kinga za rangi ya kahawia na kofia ya blue . Mmoja wao anashika bomba kubwa la zimamoto lililokunjwa.

Kundi la wanajeshi ama maafisa wa kiusalama wakiendesha pikipiki. Wamevaa sare zao za kijeshi na helmeti ya kinga. Baadhi wameshika bunduki wakiwa tayari kwa operesheni. Wanapitia eneo lenye vumbi ikionyesha mazingira ya mafunzoni.

Watu wawili, mwanamke na mwanaume wanaosha mikono nje ya makaazi yenye kuta za bati. Wanatumia chombo cha UNICEF chenye bomba kilichowekwa juu ya kiti cha plastiki.

Kundi la watu, baadhi yao wakiwa wamevaa helmeti za ujenzi na fesiti zenye rangi ya kijani kibichi na nyekundu, waonekana wamesimama nje katika eneo la nje wakikagua mradi ama eneo la ujenzi. Ni wa jinsia zote na rika tofauti wakionyesha ushiriki katika jamii.

Magari ya zimamoto yamesimama. Katikati kuna mwanaume aliyevaa magwanda ya kikazi. Paipu mbili zinaonekana kutoka kwa haya magari. Kando kuna watu wanao angalia.

Gari linalobebea wagonjwa ni nyeupe na lina taa za rangi ya blue na nyekundu juu ya paa. Juu ya kioo cha mbele limeandikwa ambulensi kwa herufi kubwa na chini limeandikwa kwa herufi zilizogeuzwa ili iweze kusomeka vizuri.

Boti ndogo nyeupe lenye paa la bluu ikisafiri kwenye maji. Inaacha nyayo za pofu nyuma yake. Ndani kuna watu kadhaa na baadhi yao wamevaa jaketi za kuokoa maisha za rangi ya chungwa kuashiria usalama wa baharini.

Gari la kubeba wagonjwa likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Lina milango yake ya dereva ikiwa wazi na taa za dharura juu yake. Mwanamke mmoja aonekana mchanga na mwenye furaha; atembea kuelekea mbele ya picha akiwa amevaa miwani ya jua.

Kundi la watu watano wakifanya kazi ndani ya shimo la udongo karibu na mfereji. Wanatumia majembe kuchimbia udongo. Eneo lina udongo mwekundu na mimea ya kijani inayoonekana kuwa ni kazi ya ujenzi wa miundombinu.

Mkono wa mtu ulioshika karatasi ya choo yenye rangi nyeupe. Mkono umeshikilia roli hiyo kwa wima na karatasi imeanza kufunguka kidogo upande wa kulia. Mandhari ya nyuma ni sakafu ya mbao yenye rangi ya kahawia, ikionyesha mazingira ya ndani ya jengo.

Rundo kubwa la matunda na mboga mbalimbali sokoni. Kuna viazi, karoti, nyanya, vitunguu, pilipili hoho na mboga nyingine zikiwa zimepangwa vizuri. Rangi mbalimbali za bidhaa hizi zinajenga mandhari ya kuvutia na kuonyesha wingi wa mazao.

Jengo ni hospitali limepakwa rangi nyeupe na ya samawati. Ndani vina vyumba kadhaa kama inavyoonekana kutokana na madirisha. Lina mapipa ya kutupa maji na njia ya magonjwa kutembelea

Rundo la mirija ya sampuli inayotumika hospitalini ama kwa maabara ikiwa imefungashwa vizuri. Ina kifuniko vyekundu na imepangwa kwenye trey za plastiki nyeupe kisha imefungwa kwa plastiki ya uwazi. Kuna mistari minne ya mirija kila mmoja ukiwa nayo mingi.

Ndani ya nyumba inayoonekana kama ofisi ama jikoni, mtu anaonekana akishikilia shabiki ndogo nyeupe au kikaushia chenye umbo la duara. Kimeunganishwa na bomba linalonyumbulika. Sakafu ina vigae vya kahawia vilivyopangwa vizuri.

Mashine inayong'aa yaonekana kuwa chuma cha pua. Inatumika kwa ajili ya kutakasa vifaa vya matibabu na maabara. Ina vifungo na viashiria kadhaa mbele ikiwemo kipimo cha shinikizo na swichi mbalimabli.

Chumba kilichoko ndani ya kituo cha matibabu pengine hospitali au kliniki, kuna mashine kubwa ya eks-rei ya kampuni ya GE, ikiwa na meza ya mgonjwa na sehemu ya picha.

Kiti cha meno cha kisasa na vifaa vyake vyote muhimu vikiwa vimepangwa vizuri katika chumba cha matibabu ya meno. Kina rangi ya buluu na nyeupe na kina vifaa mbalimbali kama vile taa ya uchunguzi, skirini ndogo na vifaa vya kutibu meno.

Kifaa cha matibabu cha kuvutia pumzi kina matundu ya hewa na vitufe vya kudhibiti. Kimeunganishwa na nyaya na kuna kifaa kingine cha matibabu chenye rangi ya bluu kwa mbali upande wa juu kushoto. Kinatumika na kinaezakuwa katika mazingira ya kliniki ama nyumbani.

Maabara ndogo yenye vifaa vya kisayansi. Katikati kuna hadubuni ya rangi ya kijivu . Nyuma yake kuna mashine nyingine ya maabara yenye maandishi Coslab. Kuna mirija ya vipimo na chupa za kemikali kwenye meza. Madirisha yaonekana kwa upande wa kushoto.

Rundo la bendeji nyeupe linalofanana na ile inayotumika kwa ajili ya matibabu ya majeraha. Makasi ya chuma yameekelewa juu ya bendeji hiyo. Chini yazo kuna kitanda kilicho na rangi ya kijani kilichochanika. Mandhari ni ya kihospitali.

Maabara ndogo ya chumba cha upimaji katika kituo cha afya. Kifaa kikubwa chenye lebo Coslab kinaonekana nyuma. Kwenye meza kuna hadibuni ikiashiria kuwa kazi za upimaji na uchunguzi zinafanyika hapa. Pia kuna rafu ya majaribio na chupa ndogo ya kumiminika.

Dirisha la kupitishia vitu kati ya vyumba viwili pengine katika mazingira ya ofisi ama maabara. Dirisha hilo lina mlango unaofunguka na ndani yake kuna trei ya chuma iliyochaa kupitia dirishani mtu anaweza kuona chumba kingine chenye meza, viti na kompyuta ikionyesha ni nafasi ya kazi.

Mkanda meusi wa goti unaotumika kutoa msaada na utulivu kwa goti, una shimo ndogo katikati kwa ajili ya kulinda shinikizo kwenye patera, yaonekana limetengenezwa kwa nyenzo nene labda ndio nene labda ndio pereni na ina kamba zakufunga zinazo eza kurekebishwa kwa kutumia painkiller .

Eneo la kusubiria katika hospitali. Mtu mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu na anaonekana kuwa na bendeji kichwani. Muunguzi amesimama karibu naye akimsaidia. Watu wengine wasubiria kwenye viti vya ngozi vyekundu vilivyopangwa kwa safu.

Miguu ya mtu ikiwa imefungwa minyororo mizito na kifuli kubwa huku amevaa viatu vya wazi vya buluu. Minyororo yaonekana kuwa mzito na imefungwa kwa nguvu kwenye vifundo vya miguu. Inaashiria kifungo, mateso ama hali mbaya ya utumwa.

Dawa ya dawa inayoonyesha kifungashio cha kadibodi cheusi na cheupe chenye jina la dawa na maelezo karibu na kifungashio, kuna chupa ya glasi ya dawa hiyo zote zina nembo ya vimenda na vimetengenezwa kwa ajili ya matumizi ya kimatabibu.

Dawa ya jeli inayotumika kupunguza maumivu na uvimbe unaohusiana na maumivu ya mgongo, magonjwa madogo ya baridi yabisi, maumivu ya misuli, michubuko, matatizo ya misuri. Tumia kwa kusoma maelekezo ya matumizi kwenye lebo, na kwa taarifa mpya za usalama. Inapatikana kwenye pakiti.

Mkono wa mtu mzima ukimpatia mtoto mdogo wa msichana chanjo ya matone mdomoni. Amesukwa nywele zake na shanga zenye rangi mbalimbali. Mandhari ya nyuma yaonyesha mimea na miti ikiashiria tukio linafanyika nje ama kwa mazingira ya kijiji.

Wodi ya watoto wachanga hospitalini ambapo watoto kadhaa wamelazwa kwenye vitanda maalum. Wengine wamefunikwa na blanketi na kuna kifaa cha kimatibabu kinachoonyesha viashiria muhimu na wafanyikazi wawili wa afya mmoja akiwa ameshikilia karatasi.

Watoto wawili pengine wa shule katika eneo la umma. Wanatumia kituo cha kunawa mikono. Wote wawili wamevaa barakoa usoni. Inaashiria tahadhari dhidi ya magonjwa ya kuambukizana.

Mwanamke mlezi anayeshughulikia mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda cha watoto. Amevalia shati lenye milia nyeupe na nyeusi. Ukuta nyuma yake umepakwa rangi ya pinki na una mchoro mkubwa wa katuni.

Mtoto mchanga aliyelazwa kitandani huku akifunikwa blanketi ya rangi nyeupe. Ana vifaa vya kimatibabu vilivyounganishwa naye. Moja ni bomba la kupumua la mapua na kipima joto cha mdomoni, ama chombo kingine cha matibabu kikiwa kimefungwa mkononi.

Mwanamke anamnyonyesha mtoto wake mchanga. Mhudumu wa afya amevaa sare nyeupe na kofia ya bluu. Anamdunga yule mtoto chanjo kwa kliniki. Nyuma kuna picha iliyo na michoro.

Mtoto mchanga amelala juu ya blanketi la miraba. Limetandikwa kwenye kitanda. Mikono ya watu wawili inamshika ikionyesha kana kwamba wanambadilisha nguo ama kumtunza.

Watu wanao osha mikono yao kwenye kituo cha kunawa. Kuna pipa kubwa la maji la wazi lililo wekwa juu ya stedi likiwa na bomba la maji. watu wanasimama kwenye mstari na kila mmoja anashika sabuni mkononi mwake huku akimwaga maji kutoka kwenye bomba.

Mguu wa binadamu umevimba na kuonyesha mchipuko mikubwa ya rangi ya zambarau hasa karibu na kifundo cha mguu. Inaashiria jeraha au kuvunjika labda kufuatia kujeruhiwa vibaya.

Mchezaji wa mpira wa miguu labda kipa akiwa ameanguka chini uwanjani. Amevalia jezi ya kijani kibichi na glovu. Aonekana ana maumivu ama amejeruhiwa. Mchezaji mwingine aonekana kwa nyuma.

Kifaa cha mazoezi cha uzito kina rangi nyeusi, sehemu mbalimbali kama vile kibaraza cha kubeba uzito, benchi inayoweza kurekebishwa na sahani za uzito. Kifaa hiki kimeundwa kwa ajili ya kufanya mazoezi ya nguvu. Inaonekana kiko katika hali nzuri na kimetengenezwa kwa chuma.

Mimea yenye majani nyembamba na marefu yanayofanana na rosemary ikiwa katika udongo. Kati kati ya picha kuna eneo la mimea iliyonyanyuka na majani makavu ikionyesha mchanganyiko wa mimea mpya na iliyo kauka.

Vichaka vingi vyenye majani mabichi na maua madogo madogo meupe na maridadi . Ni eneo lenye mimea mingi kama bustani. Maua haya yamechanua na kuongeza uzuri kwenye mandhari ya kijani kibichi.

Mimea ya kijani kibichi mbele. Iko na majani makubwa na nyuma kuna nyasi ndefu na miti. Kuna ua wa miti fenesi za kizamani kwa mbali. Jua linaonekana kuangaza kupitia majani kuashiria ni wakati wa mchana.

Mimea yenye majani mengi na maua madogo ya zambarau. Mwangaza wa jua unaonekana wazi upande wa kushoto. Unaangazia mimea na kuunda vivuli. Anga lina mawingu meupe na buluu ikionyesha siku yenye jua kali na maandhari ya asili yenye utulivu na uzuri.

Mimea mingi iliyo na rangi ya majani mabichi baadhi yakiwa makubwa na yenye umbo la nyota. Ni eneo la msitu au shamba lililoachiliwa. Kuna miti mirefu kwa nyuma na anga inaonekana wazi.

Miti mirefu yenye majani mengi. Matawi yamejaa majani mabichi na baadhi yake yana rangi ya hudhurungi likionyesha mti mzima. Anga la bluu linaonekana wazi nyuma ya miti ikiashiria hali ya hewa ni safi na jua.

Shamba lenye mimea yenye majani mapana na mengi yamefunika ardhi yote. Yanaonekana kuwa ya mboga, tikitimaji au malenge. Baadhi ya majani yana vumbi na kubadilika rangi kidogo.

Mimea yenye majani makubwa ambayo yamekuzwa vizuri. Mwangaza wa jua unapenya kupitia majani na kuunda vivuli na miale ya mwanga. Nyuma kuna miti mirefu ya kijani kibichi pamoja na sehemu ya jengo la manjano na kijani kuashiria ni eneo linaweza kuwa bustani ama shamba dogo.

Sehemu ya mti mkubwa ukiangaliwa kutoka chini kuelekea juu. Matawi na majani mabichi yanajaza sehemu kubwa yakiruhusu mwanga na jua kupenya kidogo kutoka angani. Baadhi ya matawi yaonekana kuwa na magome yaliyofunikwa na lisheni.